Dawa mbalimbali zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu, zikihidumia mahitaji ya matibabu na lishe ya mifugo pamoja na kilimo.

Mifuko ya mbolea imepangwa vizuri katika eneo la wazi ikiwa tayari kuuzwa kwa wakulima, mbolea hii husaidia kuongeza uzalishaji shambani na kuboresha afya ya mimea.

Chupa ina picha ya ng'ombe, ikionyesha kuwa ndani yake kuna dawa au lishe maalumu kwa mifugo. Imehifadhiwa vizuri kwa matumizi ya kukuza afya ya wanyama.

Boksi dogo lenye picha ya ng’ombe linaonyesha bidhaa ya tiba au lishe maalumu kwa ajili ya mifugo, ikipatikana kwenye duka la vifaa vya kilimo na dawa za mifugo.

Pakiti yenye picha ya kifaranga inayoonyesha dawa maalumu ,inayotumika kutibu au kuzuia magonjwa kwa kuku, ikiashilia afya bora ya ndege wa kienyeji au wa kibiashara.

Boksi lenye maandishi ya vidonge vya minyoo pamoja na picha ya mbwa na paka, inaonyesha dawa maalumu za kutibu mimea zinazotumika kukinga afya za wanyama mbalimbali.

Duka limejaa mbegu mbalimbali za kilimo zilizopangwa kwenye rafu, huku muuzaji akiwa ndani tayari kuwahudumia wakulima wanaofuata pembejeo bora kwa uzalishaji.

Boksi lenye picha ya ng'ombe, linaloonyesha bidhaa maalumu kwa ajili ya afya ya mifugo, ikiwa sehemu ya vifaa vinavyopatikana katika maduka ya kilimo na mifugo.

Mkulima ameshika mbolea ya kupanda mazao mkononi. Akiitumia kama sehemu ya maandalizi muhimu kwa ajili ya kilimo chenye tija.

Dawa zimepangwa kwenye rafu kwa mpagilio mzuri, na huku mhudumu akiwa tayari kutoka ushauri na huduma kwa wakulima na wafugaji wanaohitaji bidhaa hizo.

Mkulima anavuna nyanya zilizoiva shambani, akizikusanya kwa uangalifu. Nyanya hizo ni zao la muhimu la biashara linalomletea kipato.

Viroba vilivyojaa mazao vimepakiwa karibu na gari, vikisubiri kusafirishwa kwa ajili ya masoko au kuhifadhiwa, kuonyesha shughuli za kilimo cha biashara.

Wakulima wakichagua nyanya zilizovunwa, wakiziandaa kwa ajili ya usafirishaji au uuzaji katika masoko ya kibiashara.

Wakulima wanavuna viazi vilivyoiva shambani wakivikusanya kwa bidii, viazi hivyo ni chanzo cha mapato na kuchangia maendeleo ya kiuchumi.

wakulima wanapakia mazao ya mahindi mabichi kwenye viroba, wakiyakusanya kwa ajili ya kusafirisha sokoni, au kuhifadhi kwa matumizi ya biashara.

Wakulima wawili wa kike wamebeba mazao yaliiovunwa shambani kwenye vifaa maalumu, wakiyasafirisha kwaajili ya kuuza au usindikaji wa bidhaa za kilimo.

Zao la vitunguu limekomaa shambani, likiwa tayari kwa kuvunwa na kuuzwa kwaajili ya kupata kipato .

Miche ya nyanya ina matunda yaliyoiva na mengine bado mabichi, mimea hiyo inaonyesha uzalishaji mzuri unaoleta faida kwa mkulima kwa mda mrefu wa uvunaji.

Mkulima anakusanya vitunguu vilivyotoka shambani, akivipanga kwa uangalifu. Zao hili ni chanzo muhimu cha mapato kwa kutayarishwa kwa ajili ya soko.

Wakulima wanavuna viazi vilivyoiva shambani, wakivikusanya kwa uangalifu. Viazi hivi ni zao la biashara linalowapatia kipato na kuchangia maendeleo ya kaya.

Viroba vimepakia viazi vilivyo fungwa vikihifadhiwa kwaajili ya usafirishaji au uuzaji sokoni, katika shughuli za kilimo cha biashara.

Nyanya zimepangwa kwenye vifaa maalumu vya kubebea; Huku wakulima wakizihudumia kwa uangalifu tayari kwa usafirishaji au uuzaji sokoni.

Wakulima wanavuna viazi na kuviweka kwenye ndoo, wakikusanya mazao kwa ajili ya kuuza na kuongeza kipato kupitia kilimo cha biashara.

Miti ya mapapai imejaa matunda mengi yaliyokomaa na mengine yakiwa machanga, ikionyesha uzalishaji mzuri unaofaa kwa biashara na matumizi ya soko.

Wakulima wakichambua nyanya zilizovunwa kwa uangalifu, wakizitayarisha kwa ajili ya kuziuza sokoni, kama zao lenye thamani kubwa la kibiashara.

Migomba imestawi vizuri na kubeba mikungu ya ndizi, ikionyesha uzalishaji wa kiwango kikubwa, unaofaa kwa matumizi ya biashara.

Wakulima watatu, wamekusanya mazao ya nanasi na kuyaweka kwenye makontena maalumu ya kupakia, tayari kusafirishwa kwa kutumia gari aina ya trekta, kwenda sokoni au kiwandani.

Mkulima anachuma kahawa zilizoiva kwa mikono shambani, akikusanya mazao bora kwa ajili ya usindikaji na uuzaji kwenye soko la biashara.

Wakulima wanavuna mahindi yaliyokomaa shambani kwa ustadi, wakiyakusanya kwa ajili ya kuhufadhi, kusindika au kuuza sokoni

Shamba la nyanya linaonyesha matunda yaliyoiva na mabichi kwa pamoja, likionyesha ustawi mzuri wa zao hilo, tayari kwa kuvunwa na kuuzwa sokoni.

Wakulima wakikusanya ndizi zilizokomaa na kuzipakia kwa ajili ya kuzisafirishwa, wakijiandaa kulipeleka sokoni kama zao la biashara lenye thamani.

Miti ya mipapai iliyoota shambani, imebeba matunda mabichi. Ikionesha ustawi mzuri wa zao hilo linaloandaliwa kwa mavuno ya baadae na matumizi ya kibiashara.

Wakulima wanakusanya mazao yaliyovunwa kwa uangalifu, wakiyatayarisha kwa ajili ya kuhifadhi, kusafirisha, au kuuza sokoni.

Wakulima wawili wa kiume wanasimama karibu na karoti zilizoko kwenye viroba na nyingine zikiwa chini, wakitumia chombo cha kuoshea, kusafisha mazao tayarii kwa kuuza.

Nyanya zilizo pandwa kwenye mifuko maalumu, zinaonyesha matunda yaliyo iva na mabichi kwa pamoja, zikionyesha uzalishaji wenye tija unaofaa kwa soko.

Zao la nyanya shambani lenye mvuto limeanza kutoa matunda. Likionesha dalili nzuri za mavuno, yanayotarajiwa kwa matumizi ya kibiashara.

Mkulima anavuna mazao shambani kwa umakini, akikusanya mavuno yenye thamani, kwa ajili ya kuuza na matumizi ya kibiashara.

Wakulima watano wa kike wanachambua viazi kwa umakini, wakitaharisha mazao kwa ajili ya kuuza, huku wakihakikisha ubora na usafi wa kila kipande.

Mkulima wa jinsia ya kiume akipanda zao la migomba kwa ustadi, akizingatia mbinu bora za kilimo ili kupata mazao yenye tija kwa soko.

Watu watatu wakipanga mavuno ya zao la viazi kwa usahihi, kuhakikisha mazao yanahifadhiwa vizuri kwa ajili ya biashara na matumizi ya baadaye.

Mkulima anachuma kahawa kwa uangalifu kutoka kwenye miti ya matunda, akitayarisha zao hilo muhimu kwa ajili ya usindikaji na kuuza sokoni.

Wakulima wanamenya mahindi yaliyokauka kwa umakini, wakitayarisha zao hilo ya kuuhifadhi, kusaga, au kuuza sokoni.

Nyanya zimepandwa kwenye matuta maalumu, zikiwa na matunda yaliyoiva pamoja na mabichi, huku mipira midogo ya umwagiliaji, ikitoa unyevu kwa ukuaji wa mazao yenye ubora.

Wakulima wanachambua zao la kahawa zilizovunwa kwa uangalifu, wakitenganisha mbegu bora kwa ajili ya usindikaji na kuuza kwenye soko la biashara.

Mkulima wa kiume ameshika mkungu wa ndizi uliokomaa shambani, akionyesha mafanikio ya uzalishaji wa zao hilo kwa ajili ya biashara.

Wakulima wanachambua mazao kwa umakini wakitenganisha yale bora tayari kwa kuuzwa sokoni na kuhakikisha ubora wa bidhaa zao za kilimo.

Wakulima wawili mwanaume na Mwanamke, wamesimama kandokando ya rundo la mahindi yaliyovunwa hivi punde. Kwa umakini na ushirikiano wanayapanga mahindi hayo kwa mpangilio mzuri, ishara ya bidii na mshikamano wa familia ya wakulima.

Viazi vimekusanywa na kuwekwa pamoja kwa mpangilio mzuri. Wakulima wakiwa karibu wakihakikisha mazao yapo tayari kwa kusafirishwa au kuuzwa sokoni.

Mkulima yupo shambani, karibu na mazao yaliyopandwa, akichunguza ustawi wa mimea inayotarajiwa kutoa mavuno ya kibiashara.

Mkulima akianika mazao juu ya turubai ili yakauke vizuri, akihakikisha yanahifadhiwa katika hali bora kabla ya kusafirishwa au kuuzwa sokoni.

Mkulima anamwagilia mimea ili kuhakikisha inapata unyevu unaohitajika kukua vizuri. Hatua hii ni muhimu katika kuongeza mavuno na kudumisha mazao shambani.

Mkulima yupo shambani akifanya kazi kwa bidii, akiangalia mazao yake kwa uangalifu. Anaonyesha kujituma katika uzalishaji wa chakula.

Wakulima wanavuna zao la viazi kwa uangalifu shambani, wakikusanya mazao hayo kwa ajili ya kuuza na kuongeza kipato kupitia kilimo cha biashara.

Mimea imeota vizuri kwenye makopo maalumu, ikionyesha mbinu za kisasa za kilimo, zinazo lenga kuongeza uzalishaji kwa kutumia nafasi ndogo kwa ufanisi.

Mimea imepandwa kwa mistari shambani na mipira ya umwagiliaji imewekwa ardhini, ikitoa maji kwa kiwango kinachohitajika, ili kuendeleza ustawi wa mazao.

Mazao yaliyotoa matunda yamepandwa kwa mpangilio mzuri. Kwa kuzingatia afya ya mimea na kupata mavuno bora. Kama wakulima wakitumia mbinu bora za kilimo.

Mkulima wa kiume amebeba tikitimaji mkononi mwake huku akiwa katikati ya mazao yaliyokomaa akionesha mafanikio ya uzalishaji shambani.

Mazao aina ya kitunguu yamepandwa shambani, yakipokea maji kwa msaada wa mipira ya umwagiliaji, ikisaidia mimea kukua vyema bila kutegemea mvua.

Maandalizi ya shamba yanafanyika kwa kutumia vifaa maalumu vya kilimo ikisafisha na kulainisha ardhi tayari kwa upandaji wa mazao.

Maandalizi ya shamba yanafanyika kwa kutumia mitambo malumu ya kilimo inayosaidia kusafisha, kulima na kuandaa ardhi kwa ajili ya upandaji wa mazao.

Maandalizi ya shamba kwaajili ya kilimo yanafanyika kwa kutumia mashine maalumu zinazosaidia kulainisha ardhi, kung'oa magugu na kuandaa mazingira bora ya upandaji.

Mashine ya kilimo, ikitumika kuandaa shamba, ikilima kwa kusawazisha ardhi kwa ufanisi ili kuwezesha upandaji wa mazao ya tija.

Kilimo cha umwagiliaji kinaendeshwa kwa kutumia mifumo ya kisasa inayosambaza maji shambani kwa usawa . Mitambo hiyo husaidia mimea kupata unyevu wa kutosha hata kipindi cha ukame na kuongeza uzalishaji kwa ufanisi.

Mashine ya kilimo inayotumika kuandaa shamba kwaajili ya kilimo ikifanya kazi kama kulima, kusawazisha ardhi na maandalizi mengine muhimu uzalishaji mzuri wa mazao.

Mashine za kilimo zinatumika kuandaa shamba, zikilima na kusawazisha udongo kwa ufanisi, ili kuwezesha upandaji wa mazao kwa tija.

Mashine ya kilimo inatumika kuandaa shamba ikilima na kusawazisha ardhi kwa ufanisi ili kuwezesha upandaji na uzalishaji mzuri wa mazao.

Samaki wanaogelea ndani ya maji safi, kwenye mabwawa ya kufugia. Wanafugwa kwa uangalifu ili kuhakikisha wanakua vizuri, wakiwa ni sehemu ya uzalishaji wa chakula na chanzo cha kipato kwa wafugaji.

Samaki wanaogelea ndani ya maji safi kwenye bwawa maalumu wakielea kwa taratibu unaolenga uzalishaji bora, mazingira yanadhibitiwa ili kuhakikisha ukuaji wa samaki wenye afya.

Samaki wanaonekana wakielea ndani ya maji safi kwenye bwawa maalumu, wakifugwa kwa uangalizi ili kupata mazao ya chakula na biashara.

Samaki wenye rangi nyekundu wanaogelea ndani ya maji safi kwenye bwawa la kufugia, wanaonekana wenye afya wakilelewa kwa uangalifu kwa ajili ya urembo, biashara na hata chakula.

Samaki wakufugwa wenye rangi nyekundu, wanaoelea ndani ya maji, kukiwa na mazingira stahiki kwa ajili ya maisha yao, hivyo huleta tija katika mazao haya ya samaki. Huleta mafanikikio kwa wafugaji, ikiweno chakula au kwa ajili ya mapambo.

Misitu midogo ya kijani imezunguka barabara nyembamba, watu wakitembea kwa utulivu, huku milima ikionekana kwa mbali, ikionesha mazingira ya asili yanayolindwa kwa ajili ya uhifadhi wa rasilimali na ekolojia.

Bwawa la maji limezungukwa na nyasi fupi na misitu ya asili likionyesha mazingira ya kijani, Yanayochangia uhifadhi wa maji na maisha ya viumbe hai.

Msitu mnene umezunguka mkondo wa maji unaopita katikati, ikiunda mazingira yenye uhai na utulivu yanayosaidia kuhifadhi vyanzo vya maji na viumbe hai.

Mimea inaota kwenye chombo maalumu chenye virutubisho vya maji. Mbinu hii inaleta tija kwa kutumia nafasi ndogo bila kutegemea udongo.

Mimea imepandwa kwenye kitalu maalumu cha haidroponi, ikikuwa kwa msaada wa maji yenye virutubisho bila kutumia udongo. Ikionesha mbinu ya kisasa ya kilimo yenye ufanisi mkubwa.

Mimea imeota ndani ya chombo maalumu kilicho na virutubisho na maji, ikikua bila kutumia udongo katika mfumo wa kilimo cha kisasa wa kulima kwa kutumia maji.

Mimea imeota kwenye kifaa maalumu kisicho na udongo ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho, kuonesha mfumo wa kisasa wa kilimo usiotegemea ardhi.

Mimea imepandwa kwenye kitalu maalumu bila kutumia udongo. Ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho, ikionyesha mfumo wa kisasa wa kilimo unaotumia teknolojia ya haidroponi.

Mimea imeota kwenye vitalu maalumu, ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo, ikionyesha mbinu ya kisasa ya kilimo chenye ufanisi mkubwa.

Mkulima anachunguza mazao yaliyopandwa kwenye mfumo wa kilimo cha maji, akihakikisha mimea inakua vyema na virutubisho vinatosheleza kwa ukuaji wake.

Mimea iliyopandwa kwenye kitalu cha kisasa bila kutumia udongo, ikikua kwa msaada wa maji yenye virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji bora.

Mimea imeota vizuri kwenye vitalu maalumu, ikikua kwa kutumia maji yenye virutubisho bila udongo. Ikiwa ni mbinu ya kisasa ya kilimo chenye tija.

Mimea imeota kwenye vifaa maalumu vinavyotumia virutubisho na maji. Ikikua kwa ufanisi bila kutumia udongo, katika mazingira ya kisasa ya kilimo.

Mimea imeota moja kwa moja kwenye maji yenye virutubisho, ikikua bila kutumia udongo katika mfumo wa kisasa wa kilimo cha maji.

Mimea imepandwa kwenye kitalu maalumu, ikikuwa kwa msaada wa maji yenye virutubisho bila ya kutumia udongo kwa ukuaji bora.

Mmea umeota kwenye chumba maalumu, kinachotumia mifumo wa kilimo cha maji. Ukikua bila udongo kwa msaada wa virutubisho vinavyohitajika kwa ukuaji bora.

Mimea inapandwa ndani ya makopo maalumu bila kutumia udongo, ikitunzwa kwa njia ya kisasa inayotegemea virutubisho na maji kwa ajili ya ukuaji wake.

Shamba la migomba limejaa ndizi nyingi zilizo komaa zikionyesha uzalishaji mkubwa, migomba hiyo inatunzwa kwa utaalamu wa kisasa ili kuongeza tija kibishara.

Zao la nanasi shambani limejaa matunda yaliyokomaa, likionyesha mafanikio katika uzalishaji wa mazao kwaajili ya masoko makubwa.

Mkulima akikagua mazao shambani ili kuhakikisha ubora na maendeleo ya mimea katika kilimo cha kisasa kinacholenga uzalishaji mkubwa.

Kuku wamefugwa kwa wingi katika mazingira ya kisasa, wakihudumiwa kwa nija za kitaalamu kwa ajili ya uzalishaji wa nyama na mayai kwa kiwango kikubwa.

Ng'ombe wanakula chakula katika mabanda ya kisasa, wakihudumiwa kwa lishe bora, ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa.

Zao la kabichi lililopandwa shambani kwa mpangilio mzuri, likikua kwa uangalifu mkubwa. Kwa ajili ya uzalishaji wa wingi wa mazao wa masoko ya biashara.

Ng'ombe wanakula chakula walichoandaliwa kwenye mabanda ya kisasa, wanalishwa kwa mpangilio maalum ili kuongeza uzalishaji wa maziwa na nyama kwa kiwango kikubwa.

Shamba la kabeji limejaa mimea yenye afya iliyopangwa kwa mistari sahihi. Uzalishaji wake unalenga soko la biashara kwa wingi na ubora wa mazao.

Vifaranga wamewekwa kwenye mazingira ya kufugia ya kisasa, wakilelewa kwa uangalizi maalumu ili kukua haraka, na kuchangia uzalishaji wa nyama na mayai kwa wingi.

Matunda ya nyanya yaliyoiva na mabichi yakionekana yakiwa yamekomaa shambani. Yakionyesha uzalishaji kwa kiwango kikubwa kwa ajili soko la usindikaji wa bidhaa.

Mkulima anakusanya vitunguu vilivyo komaa kwa utaratibu shambani, akitumia mbinu za kisasa kuhakikisha mavuno ni bora na yanakidhi mahitaji ya soko kwa wingi.

Mmea wa mahindi madogo uliochipua vizuri kwenye shamba lenye rutuba, ikionyesha mwanzo mzuri wa uzalishaji kwa kutumia mbinu bora za kisasa.

Vifaranga wamesambaa ndani ya banda wakizungukwa na vyombo vya maji na chakula, vilivyowekwa kwa utaratibu ili kuhakikisha wanapata lishe na unyevu wa kutosha kwa ukuaji wa haraka.

Kuku wengi wanaonekana katika eneo maalumu la ufugaji, wakiwa katika mabanda yaliyojengwa kwa mpangilio maalumu. Mfumo huu unarahisisha ulishaji, usafi, watiaji wa afya ya kuku kwa lengo la kuongeza uzalishaji wa nyama na mayai.

Vifaranga vya kuku vimesambaa ndani ya banda lenye mazingira yaliyodhibitiwa, wakitunzwa katika mbinu za kisasa ili kuhakikisha ukuaji wa haraka, na uzalishaji wa kiwango cha juu.

Zao la kabichi lililostawi vizuri shambani, likionyesha matokeo ya matumizi ya mbinu za kisasa katika uzalishaji wa mazao bora na yenye tija.

Kuku wamehifadhiwa kwenye banda maalumu, wakifugwa kwa wingi kwa kutumia mbinu za kisasa, ili kupata mazao bora ya nyama na mayai kwa ajili ya soko.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani, ikitoa maji kumimina kwa utaratibu maalumu. Mfumo huu huraisisha kilimo hata wakati wa ukame.

Mpira mkubwa wa umwagiliaji unasambaza maji kwa kasi kwenye shamba kubwa, mfumo huu unasaidia mimea kupata unyevu wa kutosha kwa uzalishaji.

Mipira ya umwagiliaji imesambazwa shambani kwa ajili ya kusambaza maji moja kwa moja kwa mimea, ikirahisisha kilimo endelevu katika maeneo yenye upungufu wa mvua.

Mimea imepandwa shambani ikiunganishwa na mipira ya umwagiliaji, ikionyesha matumizi ya teknolojia ya kisasa ya kumwagilia maji kwa ufanisi ili kukuza mazao.

Mpira wa maji unamwagilia mazao shambani kwa mtiririko wa kudumu. Mfumo huu husaidia kulisha mimea unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri hasa nyakati za ukame.

Mimea imestawi shambani kwa msaada wa mipira ya maji iliyosambazwa ardhini, ikitoa unyevu wakutosha kwa ukuaji wa mazao kwa ufanisi.

Mkulima anamwagilia miche ya miti kwa makini, akitumia mfumo wa umwagiliaji, ili kuhakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Miche iliyoota kwenye shamba lenye rutuba, ikipokea maji kupitia mipira ya umwagiliaji iliyosambazwa ardhini, ikisaidia ukuaji wake kwa ufanisi bila kutegemea udongo.

Mipira imelazwa shambani kwa mpangilio maalum ili kusambaza maji moja kwa moja kwenye mechi hizi ya mazao njia hii hurahisisha umwagiliaji wa uhakika kupunguza upotevu wa maji na kusaidia mazao kuwa kwa ustawi mzuri.

Mimea ya maharage imepandwa kwa ustadi shambani, ikipokea maji kupitia mipira ya umwagiliaji inayosidia ukuaji wake bila kutegemea mvua.

Mimea imestawi vizuri huku mpira wa umwagiliaji, ukimwaga maji kwa taratibu ukihakikisha mimea inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji bora.

Mazao yameota vizuri shambani, yakipokea maji kupitia mipira ya umwagiliaji ikisaidia ukuaji wake bila kutegemea mvua ya asili.

Wakulima wawili wananyunyuzia maji kwenye mimea shambani, wakitumia mifumo ya umwagiliaji ili kuhakikisha mimea hiyo inapata unyevu wa kutosha kwa ukuaji mzuri.

Uoteshaji wa mazao, unaofanya kwa kutumia mabomba na vyanzo vya maji vilivyoelekezwa shambani, kujulisha mimea inapata unyevu wa kutosha. Mfumo huu huimarisha ukuaji wa mazao hasa nyakati za ukame katika kusaidia kuongeza maua.

Mimea iliyopandwa shambani inapokea maji kupitia mipira ya umwagiliaji, iliyosambazwa ardhini ikihakikisha unyevu wakutosha kwa ukuaji bora wa mazao.

Mandhari na nyasi fupi zinazofunika ardhi, milima na mabonde vinavyoonekana kwa upana, pamoja na miti iliyosambaa kwa mpangilio wa asili unaovutia macho.

Miti na nyasi fupi vimetanda katika eneo lenye utulivu, makazi machache ya watu yakionekana huku milima ikipamba mandhari ya asili yenye mvuto wa kijani.

Mto uliopita katikati ya eneo lenye miti ya asili, vichaka vidogo na nyasi fupi, vikionesha uzuri wa mazingira ya asili yenye utulivu na mvuto wa kijani.

Miti mirefu imesimama juu ya ardhi yenye nyasi fupi, huku milima ikionekana kwa mbali. Ikionesha uzuri wa mazingira ya asili yaliyotulivu na yenye mvuto wa kiasi.

Vichaka vidogo vimeota pembezoni mwa barabara inayopita katikati ya eneo lenye mandhari ya milima inayoonekana kwa mbali.

Eneo lenye nyasi fupi, miti na vichaka vimetawanyika, huku barabara ikipita katikati na ikionyesha mandhari ya asili; iliyochanganyika na miundombinu ya usafiri.

Eneo lenye nyasi fupi, miti iliyotawanyika, makazi ya watu na milima inayoonekana kwa mbali. Likionyesha uzuri wa mazingira ya asili yaliyochanganyika na maisha ya binadamu.

Nyasi fupi za kijani zimejaa ardhini, Miti mirefu imesimama kwamwonekano wa kuvutia na mlima wenye barafu unaonekana kwambali, Ukionesha mandhali ya asili yenye upekee na kuvutia.

Eneo lenye nyasi fupi zilizofurika ardhi, miti michache iliyosambaa kwa umbali na milima inayoonekana kwa mbali. Mandhari hiyo inaonekana kuwa tulivu na ya asili.

Eneo lililofunikwa na vichaka vidogo vidogo, nyasi fupi na miti mifupi, vikichora taswira ya utulivu na asili yenye mvuto wa kiasili na utulivu wa mazingira.

Milima imeinuka kwa utulivu ikizungukwa na miti ya asili ya nyasi fupi zinazotapakaa ardhini. Zikichora uzuri wa mazingira ya kijani yenye mvuto wa kipekee.

Twiga anatembea katikati ya nyasi na miti mirefu, huku majengo yakionekana kwa mbali, yakichangamana na uzuri wa mazingira ya asili na shughuli za kibinadamu.

Eneo limefunikwa kwa nyasi fupi, vichaka vya asili na milima kwa mbali, ikionyesha uzuri wa mazingira ya kijani na utulivu wa asili.

Uoto wa asili wa kijani kibichi umejaa miti na vitaka vidogo unaonekana ukienea hadi kwenye kwenye vilima vya mbali mandhari ya asili inaonyesha uzuri wa hali mtumba jua linaonekana likizama polepole upande wa magharibi.

Miti imezunguka mkondo wa maji, uliopita katikati ya eneo lenye nyasi safi. Ikionyesha uzuri wa mazingira ya asili, yenye uhai na utulivu.

Eneo lenye nyasi fupi limepambwa na viti virefu vichache huku mwanga wa jua ukimurika kwa uzuri na kuleta mandhari tulivu ya asili.

Eneo la asili lenye nyasi fupi za kijani, milima kwa mbali na wanyamapori wakiwemo; pundamilia, swala na nyumbu, wakichangamka kwa uhuru katika mazingira ya kuvutia ya porini.

Ng'ombe wapo ndani ya banda wakipumzika na kula kwa utulivu, banda hilo linatoa hifadhi salama na lishe bora kwa ukuaji na uzalishaji mifugo.

Mbuzi wanakula chakula kwenye eneo la kufugia, wakihudumiwa kwa lishe bora ilikustawi na kutoa mazao kama maziwa na nyama.

Mtu akivuna asali kutoka kwenye mzinga, akionyesha mojawapo wa shughuli za ufugaji wa nyuki kwa ajili ya uzalishaji wa bidhaa za asali.

Maboksi maalumu ya kufugia nyuki, yamewekwa kwa mpangilio mzuri, yakihifadhi familia za nyuki kwa ajili ya uzalishaji wa asali na bidhaa nyingine za asili.

Bata wanatembea karibu na mfugaji anaewatunza kwa uangalifu, wanaonekana wenye afya katika mazingira safi na utulivu.

Mfugaji amesimama karibu na kuku wake akiwatunza kwa uangalifu, ili kuhakikisha wanakua na afya bora na uzalishaji wa mayai au nyama wa kiwango kizuri.

Pakiti zenye picha mbalimbali za mbogamboga zimepangwa kwa mpangilio, zikihifadhi mbegu bora kwa ajili ya upandaji shambani.

Mimea imepandwa kwenye vyombo maalumu kwa ajili ya uoteshaji, ikitunzwa kwa uangalifu ili kupata mbegu bora kuja kupandwa baadae.

Miche imeota vizuri kwenye vifaa maalumu vilivyoandaliwa kwa uangalifu, inatunzwa kwa hali bora ili kuhakiksha ukuaji mzuri wa mbegu bora kwa matumizi ya kilimo.

Mazao ya mahindi madogo yamechipuka shambani yakikua hatua kwa hatua yanatunzwa kwa uangalifu, Ili kuzalisha mbegu bora kwa ajili ya kupandwa tena.

Pakiti zimechorwa picha mbalimbali za mbogamboga zikionyesha aina za mbegu zilizomo. Zimepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya wakulima wanaotafuta mbegu bora za kupanda.

Pakiti yenye picha ya kabichi ikionyesha aina ya mbegu zilizomo ndani ikiwasaidia wakulima, kuchagua mbegu bora ya kulima mboga yenye ubora, na zinazokua kwa haraka kulinga na mazingira.

Mazao yanamwagiliwa kwa uangalifu ili kuhakikisha mbegu zinamea vizuri na kupata nguvu ya kustawi, hatua muhimu katika kufanikisha kilimo bora chenye mavuno ya uhakika.

Wakulima wanaanika mbegu juu ya maturubai wazi ili zipate mwanga wa jua na hewa za kutosha, hatua hii muhimu inayosaidia kukausha mbegu vizuri kabla ya kuhifadhiwa na kupandwa kwa msimu ujao.

Mbegu mbalimbali zimewekwa kwenye vyombo vya tofauti, zikipangwa kwa uangalifu kwa ajili ya kuchagua na kupanda kulingana na aina ya zao linalokusudiwa.

Mimea midogo imechipuka vizuri katika makopo yaliyopangwa kwa utaratibu, ikionyesha hatua za mwanzo za malezi ya mbegu bora, kwa ajili ya uzalishaji wa baadaye.

Nafaka zimehifadhiwa kwenye viroba vilivyowekwa eneo la wazi, zikionyesha maandalizi ya mbegu kwa ajili ya upandaji au usambazaji kwa wakulima.

Mbegu zilizomea ndani ya makopo zinaonyesha hatua ya awali ya ukuwaji wa mimea, Ikithibitisha ubora wa mbegu na maandalizi mazuri ya kilimo chenye tija.

Mimea midogo imepandwa kwa mstari, huku mipira ya umwagiliaji ikienea ardhini, ikitoa unyevu unaohitajika kwa ukuaji bora wa mbegu.

Makopo na pakiti zilizo na picha ya nyanya zinazoonyesha aina bora za mbegu, zitakazotumika kulima nyanya kwa tija na uhakika wa mavuno bora.

Miche midogo imeota kwenye vyombo maalumu vya kitalu, ikionyesha hatua za awali za uzalishaji wa mbegu bora kwa ajili ya kupandwa shambani.

Pakiti imechorwa picha ya maboga ikihifadhi mbegu bora, zinazokusudiwa kwa upandaji wa zao la boga kwa ajili ya uzalishaji wa kilimo.

Mimea michanga imelimiwa katika udongo kwenye rutuba na inapokea maji kupitia mpira ya umwagiliaji, iliyosambazwa vizuri shambani ili kusaidia ukuaji wake wa awali kwa ufanisi.

Mazao yameota vizuri kwenye shamba lenye rutuba yakionyesha afya na ukuaji mzuri. Mandhari hiyo inaashiria kilimo chenye mafanikio kutokana na matumizi sahihi ya mbegu bora na utunzaji wa ardhi.

Mfuko wa mbegu umewekwa vizuri ukiwa na mchoro wa nyanya zilizoiva zenye rangi nyekundu angavu, unaashiria aina mbegu zilizomo ndani mfuko huu unaonyesha umuhimu wa kuchagua mbegu bora ya mavuno ya uhakika.

Pakiti zenye picha ya kabichi zimepangwa kwa mpangilio kwenye rafu, zikiwa na picha za mbegu bora zinazotumika kwa upandaji wa zao la kabichi kwa ajili ya kilimo cha kisasa.

Mbwa yupo ndani ya banda la wazi akionekana mwenye afya na utulivu, wamehifadhiwa katika mazingira safi kwa uangalizi wa kitabibu wa ustawi wa wanyama.

Mbwa amelala nje ya banda akionekana katika mazingira ya kutunzwa, na hudhihirisha uangalizi wa wananyama katika huduma za mifugo.

Mbwa wamefungiwa katika eneo la uangalizi la daktari wa mifugo, wakihifadhiwa kwa usalama kwa ajili ya uchunguzi, matibabu au ufatiliaji wa afya zao.

Banda dogo lililoundwa kwa mbao, limetengenezwa kwa ajili ya kumlinda mnyama au kumpa makazi ya muda katika mazingira ya afya na usafi, kwa ajili ya huduma za mifugo.

Mbwa amesimama mlangoni mwa banda lake maalumu, akihifadhiwa katika mazingira salama kwa uangalizi wa kiafya na matunzo kutoka kwa mtaalamu wa mifugo.

Banda dogo lililojengwa kwa mbao limetengenezwa kwa ajili ya kuhifadhi au kutibu wanyama, lipo katika mazingira safi ikiwa sehemu ya huduma za kiafya kwa mifugo.

Nyumba ndogo iliyotengenezwa kwa mbao, ikiwa na milango miwili na dirisha, hutumika kama sehemu maalumu ya kutoa matibabu au huduma nyingine kwa mifugo, ikihakikisha usalama na uangalizi wa wanyama katika mazingira ya vijijijini, au maeneo ya kufugia.

Daktari wa mifugo amembeba mbwa kwa uangalifu, akimchunguza kwa ajili ya matibabu na kuhakikisha afya yake ni njema.

Daktari wa mifugo anamhudumia mbwa kwa uangalifu, akihakikisha afya na ustawi wa mnyama huyu kupitia uchunguzi na matibabu sahihi.

Mamba yupo pembezoni mwa maji, akiwa mtulivu lakini mwenye tahadhari. Ni mnyama hatari anayeishi maeneo ya mito na mabwawa ya asili.

Twiga anatembea kwa utulivu katikati ya pori lenye mimea mingi, akichungulia majani marefu ya miti ya asili, mwili wake mrefu na shingo yake ndefu vinamuwezesha kufikia chakula kilichopo juu.

Viboko wakiwa ndani ya maji wameinua uso wao juu ya uso wa maji, wakionyesha tabia yao ya kawaida ya kuishi katika mazingira ya mito au mizinga.

Mamba wapo juu ya nchi kavu wakipumzika, wakichukua joto kutoka kwenye jua ni wanyama wakubwa wa porini wenye nguvu na uwezo wa kujilinda.

Ndege amekaa juu ya nyaya ya umeme akitazama mazingira kwa utulivu, ni kumbe wa porini anayeishi akiwa huru kwa kujipatia chakula katika asili.

Ndege ameketi juu ya tawi la mti, akitazama mazingira kwa utulivu, akiwakilisha uzuri wa viumbe wa porini wanaoishi katika uhusiano na ukaribu wa mazingira ya asili.

Mtu amemshika twiga kwa uangalifu, katika mazingira ya usimamizi wa wanyama pori, akionyesha uhusiano wa karibu kati ya binadamu na viumbe wa asili.

Nyani ameketi juu ya jiwe katika mazingira ya asili, akitizama mazingira kwa utulivu na kuonyesha maisha ya wanyama wa porini.